Aliyeketi ni bwana Raila Omollo Ondiga ambaye alikuwa waziri mkuu nchini Kenya hapo awali. Anaonekana akiwa kwenye ofisi moja na amekaa chini akipigwa picha ya passpoti na waliosimama ni maofisa kadhaa wa serekali wanaosimamia vitengo mbalimbali katika serekali.

Hao ni watu wengi ambao wanaonekana kuwa na furaha nyingi tele. Hao ni mashambiki ambao wamo uwanjani na wanashambikia timu ya taifa la Kenya. Hilo inalingana na bendera ambayo wameweza kushika kwenye mikononi mwao.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Kenya, anajulikana kama Martha Karambu Koome na yeye ameshikilia wadhifa mkuu katika mahakama hiyo na anaendeleza mambo ya kushikilia sheria na kifuatilia sheria katika nchini Kenya.

Naweza kutazama mashabiki wengi, ambao wanashabikia timu ya AL- Aziza FC.iIlivyo andikwa kwenye bango ambayo wameweza kushikilia. wamejitokeza kwa wingi wao ili wakaweze kushabikia timu yao inapocheza mpira ya kandanda na kuweza kushinda na kuipiku timu zingine, ili kuweza kuendelea kusonga mbele kwa mambo ya kucheza mpira.

Watu watatu walio kwenye picha hii mmoja wao aliyeshikilia Bibilia kwa mkono wakulia ni mtukufu Rais wa jamhuri ya Kenya ambaye ni Willian Samoei Ruto, aliye kwenye mkono wake wa kushoto ni mke wake ambaye ni Bi Rachael na aliye kwa mkono wa kulia ni msajili ya mahakama kuu ya Kenya, kinachoendelea ni nuapisho wa rais baada ya uchaguzi mkuu.

Hawa wawili ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Mmoja aliyeshika mpira amevaa nguo nyeusi na mbele yake imeandikwa Kenya nambari kumi na nne inaonyesha kuwa huyo ni mchezaji anayewakilisha timu ya nchi ya Kenya. Naye mwingine amevaa nguo ya manjano ya majani kibichi, naye anaonekana kuwa anamzuia mwenzake katika mchezo huu.

Jumba hili ni jumba la serikali ambayo ni huduma center ambako wananchi huenda ili waweze kupata huduma mbalimbali za serikali moja wapo zikiwa kupata kadi ya kitambulisho, huduma nyingine ni shughuli za kupata mikopo almaarufu helb loan ambazo zinasaidia wanafunzi, huduma nyingine pia ambazo wananchi hao walio kwenye laini.